Umuhimu wa kusoma vitabu. Ukisoma vitabu, akili yako inafanya vizuri sana na huwezi boeka hii dunia ukiwa unasoma kile kitabu na inazidisha akili sana.

Ukiwa ndani ya shule, mwalimu atakufundisha kile ambaye inahusiana na inatofautiana, haswa mwalimu atakueleza kati ya hii na hio.

Kweli masomo ni kitu nzuri sana. Ukiwa wewe ni mtoto, na usome kwa bidii, basi ukikua mkubwa, hii maisha utafaulu.

Shule imegawanyika kundi kundi; sector ya Kwanza ni watoto, wa pili ni wakubwa na hiyo imesemekana Kuna shule ya msingi na shule ya pili.

Ukiwa una zaidi ya miaka kumi na nane ni vizuri ujue vile ambayo unaeza oga. Ukienda baharini kama hujui kuoga unaeza kufa ndani ya bahari.

Kweli, inatakikana watu wakuwe sawa sawa. wasikuwe na dharau kati yao. Hio ndio inaleta maendeleo.

Madarasa ama darasani ni mahali ya kusoma na kufanya bidii hii mahali ukifanya bidii basi baadae utakua mtu mwema na tajiri.

Ukiwa na nguvu usidharau watu. Hujui kesho maisha utayapata wapi. Kama leo ukona nguvu saidia wenzako ili wenzako wakusaidie kesho.

Nchi yetu ya hii Kenya, watu wengi hawachezi mpira lakini nchi kwa nusu wanafanya kukimbia na hiyo ndio imetaja ndani ya manchi nyingi. Hii Kenya watu wake wanakimbia sana.

Ukisoma masomo ya shule ya msingi na shule ya pili basi utapata kazi ambaye unaeza pata pesa nyingi.